Huyu ni ndege anayeitwa spatula wa Afrika, amesimama juu ya maji, ana mdomo wa kipekee ulio kama kijiko, manyoya meupe, na miguu mirefu yenye rangi nyekundu, ndege huyu hupatikana katika maeneo oevu ya Afrika Kusini mwa Sahara ikiwa ni pamoja na Kenya, hula samaki wadogo na viumbe wengine wa majini kwa kutumia mdomo wake kwa ustadi.

Huu ni mto chafu, wale walio ndani ya mto ni wa kusanya taka. Mkusanya taka aliye katika upande wa kushoto anasimama ndani ya mkeka, mkusanya taka aliye katika upande wa kulia anajitoa ndani ya mkeka. Kuna taka ndani ya mto huu.

Hii ni barabara kubwa yenye msongamano wa magari na mabasi. Huku baadhi ya magari yakiwa yamesimama upande wa kushoto wa barabara. Pembeni ya barabara kuna vibanda na watu wakifanya shughuli zao, kama vile kuuza bidhaa. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma, yakitoa mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Barabara ina mwangaza wa mchana, anga likiwa na mawingu meupe mepesi na taa za barabarani zimesimama katikati ya njia.

Haya ni mandhari ya jiji la Nairobi ambapo magari ya umma maarufu kama matatu yakiwa na michoro ya kupendeza yanapita katikati ya mji. Hapa tunaona matatu mbili, moja ikiwa na jina Veteran na nyingine ikiwa na picha wa wahusika wa filamu maarufu Moana. Barabara ni shagala bagala na watu wakitembea kwa miguu huku magari yakipita. Hii ni sehemu ya kila siku mjini Nairobi ambapo usafiri wa umma ni muhimu sana kwa wakaazi wa jiji.

Huku ni kituo cha mabasi , kuna mabasi kadhaa yanayoonekana moja wapo yakiwa na rangi ya buluu na limeandikwa City Shuttle kwa rangi ya manjano. Basi lingine lina rangi ya kijani na buluu , limeandikwa namba mia saba ishirini na tano kwa rangi nyeupe kubwa upande wake. Watu wengi wanasubiri au wanapanda mabasi haya. Kuna pikipiki iliyopakiwa pembeni ya barabara. Kuna ishara za barabarani na matangazo yamebandikwa kwenye nguzo karibu na barabara. Miti na majengo yanaonekana nyuma.

Hili ni basi la usafiri wa umma lenye maandishi City Shuttle likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika mji wa kisasa. Basi hili lina rangi za manjano na bluu na linaonyesha kua ni aina ya magari yanayotumika kusafirisha abiria ndani ya jiji. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu kwa kusaidia wakazi wa mijini kufikia maeneo ya kazi, shule na huduma nyingine kwa gharama nafuu. Pia unapunguza msongamano wa magari na uchafuzi wa hewa mijini.